Kiboksi cha dawa kimeekezwa chupa mbili, yana maandishi kama yanavyosomwa, MSD, MMR2, Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine, Measles Vaccine, More Attenuated.

Nesi mwenye barakoa na uniform ya rangi ya buluu ameshikilia kichupa cha dawa na sindano akivuruta dawa iliomo chupani kujitayarisha kudunga mgonjwa.

Bango leupe lina maandishi kama yanavyosomwa Dokta Mduba tiba ya magonjwa 0784623065 nguvu za kiume, mishipa wa ngiri.

Vichupa viwili zenye funiko vya rangi ya bluu yana maandishi nyeusi ama yanavyosoma "one single dose 0.5ml measles man rubera vaccine MMR2".

Kichupa cha dawa kina maandishi kama yanavyosomwa, She Need. Folic Acid and Iron Boost Energy and Immunity Level Helps To Improve Skin Hair and Nail Normalizes Blood Cell Production Healthy Fetal Development.

Chupa cha dawa, imeshikiliwa na mkono uliovaa glovu ya blue , ina maandishi kama yanavyosomwa, MMR Vaccine .

Vichupa vya dawa vyeupe vina maandishi kama yanavyosomwa Refampin Capsules USP 300mg, Etham buetol hydrocloride Tablets, Phyrazamid Tablets, Isoniazid Tablets

Kichupa cha dawa kimeshikiliwa na mkono yenye glovu ya rangi ya kijani. Kina maandishi meusi kama yanavyosomwa, Yellow Fever Vaccine Live Stabilized.

Dawa yana maandishi kama yanavyosomwa, Tiba Herbs Research Powerful Soap. Ni sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu, matumizi: oga mwili mzima na sabuni hii acha povu kwa dakika tano.

Kiboksi cha dawa kina maandishi kama yanavyosomwa, 4 capsules Cholecalcferol Capsules USP Super D3 60000 IU.

Chupa yenye funiko nyeusi ina maandishi kama yanavyosomwa, Established 1971 Country Life Easy Iron 25mg Certified gluten Free Non-consitipating Gentle on Stomach.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeupe na shati lenye laini nyeusi kwa nyeupe anaingia ndani la jengo lenye maandishi kama yanavyosomwa, Public Toilet.

Vichupa vitatu vya dawa yana maneno kama yanavyosoma, OVER 50 YEARS OF EXPERTISE, Nature Made, Calcium 500mg, Pure Encapsulation, Calcium citrate.

Lori lenye rangi nyekundu lina maandishi yanayosomwa Exhauster. Linatumika kutoa sewage kwenye nyumba.

Bango lenye maandishi meupe yanasomwa DR GALAZINGA POWERFUL WITCHDOCTOR LOVE SPELLS THAT WORK, LOVE CHARMS AND POTIONS ATTRACTION CHARMS. CALL +254745404504 .

Kibox cha buluu kina maandishi kama yanavyosomwa AZOMAX 500, Azithromycin, 6 film coated tablet, broad spectrum antibiotic .

Boksi la dawa lina maandishi kama yanavyosomwa, N Single Dose 0.5ml Viles Measles Mumps and Rubela Virus Vaccine Live MMR 2.

Boxi cha dawa kina maandishi kama yanavyosomwa, MMR, Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live, Priorix. For 12 months of age and older. Contents, 10 Doses of Priorix.

Kiboksi cha dawa kina maneno kama yanavyosomwa, "Gentle to Your System #One Doctor Recommended Slow FE Slow Release Iron Supplement High Potency Once a Day Slow Release For Fewer GI Side Effects".

Chupa yenye dawa yana maandishi meusi, kama yanavyosoma; MMR Measles, Mumps and Rubella Vaccine for subcuteneous njection 0.5 ml.

Viboksi vya dawa vina maandishi kama yanavyosoma, "Zydus, Measles, Mumps and Rubella Vaccine, Live IP, Freeze Dried Zyvac, MMR".

Kichupa cha dawa kina maandishi kama yanavyosomwa, MMR Vaccine, Measles, Mumps, Rubella 20ml, RX Only.

Daktari anayevalia miwani, koti jeupe na barakoa anaangalia masikio ya mwanamke aliyekaa na kuvalia shuka shingoni na shati jeupe.

Mwanamke aliyetabasamu amevalia barakoa, nguo la kijani kibichi. Ameshikilia mtoto mchanga aliyevalia kofia ya pinki na kufunikwa na shuka ya bluu.

Maji yamejaa kuonyesha dalili ya mafuriko kutokana na mvua iliyonyesha. Mbuzi wamejikinga. Mtoto mwenye jezi lekundu anavuka pamoja na mwanaume mwenye kinyasa nyeupe.

Chupa ya dawa ina maandishi ya kijani na meusi, kama inavyosomwa, "Olympia Pharmaceuticals Vitamin D3, 50,000 iu/ml each ml contains"

Kiboxi cheupe kina maandishi kama yanavyosomwa Arex Azythromycin Sulphate IP 100miligrams, hasbill 500, tablets 50×5 tablets .

Kichupa cha glass kilichojalizwa dawa kinamaandishi ya buluu kama yanavyosomwa, " Single Dose 0.5ml, MEASLES, MUMPS, RUBELLA VIRUS VACCINE".

Chupa iliyoko mezani ni ya rangi nyeusi na ina kifuniko cheupe na pia ina majina kama yanavyosoma Belgium.

Boxi la dawa lenye rangi nyekundu, nyeupe na manjano, yana mahandishi meusi kama yanavyosomwa, "FSBSI chimacore FSC RNT IDPS RAS ,Premises 8 building 1."

Mwanamume aliyevalia shati na suruali ya rangi buluu, ameshikilia sindano ya chanjo. Mwanamke aliyembeba mtoto, amemshikilia paja, ili paja kudungwa.

Magari mawili yamehusika katika ajali mbaya, moja ikiwemo trela ya petroli na lingine basi la abiria. Umati wa watu umekusanyika katika mandhari.

Mama anayetabasamu amevalia nguo ya rangi bluu na kanga shingoni, mtoto mkononi anadungwa sindano analia, daktari naye barakoa mdomoni, glovu mkononi.

Daktari amevalia shati la buluu, barakoa mdomoni, glovu mkononi. Anahudumia mwanamume aliyevaa shati la checked , na kitambaa nyeupe, aliyelala kitini.

Chupa ya chanjo ya MMR ya virusi hai ya surua, matumbwitumbwi na rubella ina mfuniko ya rangi ya kibichi, sindano.

Mwanamume anayedungwa sindano amevalia kofia ya rangi ya buluu na shati la checked akiwa na barakoa mdomoni ameeeka mkono begani.

Chupa yenye rangi nyekundu lina maandishi kama yanavyosoma, SUPRAMAX TABLETS, Iron Bisglycinate with vitamin L-Methylfolate, Vitamin C & Zinc, FOR FORMATION OF RED BLOOD CELLS & HAEMOGLOBIN.

Cheap zenye chanjo ya MMR2 ya virusi haya ya surua, matumbwi tumbwi na rubela, zinakifuniko ya rangi ya buluu na maandishi nyeusi.

Mkono, iliyovalia glovu, imeshikilia sindano pamoja na dawa ya poda iliyomo chupani, yenye maandishi meusi kama inavyosomwa vaccine .

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe na suruali ya buluu ameshikilia suruali iliyoko kwenye begi na kuonyesha wengine jinsi ya kutumia.

Watoto wawili wameshikilia kiburi wanachota maji wa kike kavalia fulana ya rangi ya bluu na suruali ya kufanana wa kiume kavalia shati nyekundu.

Kichupa cheupe cha dawa kina maandishi meusi, kama yanavyosomwa: 47895-24D DATE 15.05 three PILLS FOR SEX.

Chupa viwili vieupe moja ikiwemo na funiko nyekundu. Zimeshikiliwa kwa mkono pamoja na karatasi ya nailoni yenye dawa na mahandishi meusi.

Watu wawili wenye ovaroli ya rangi ya njano maski na glovu nyekundu. Mmoja ameshikilia mtungi wa buluu na mwengine kafungua tangi ya black .

Boksi ya nashi lina rangi nyeupe na nyekundu na maneno kama yanavyosomwa; Ferolax B12 Store Release Iron Pholic Acid B12 B6 Zinc.

Chupa yenye dawa ya poda lina ufuniko wa manjano na maneno meusi kama yanavyosomwa, "Vacina Febre Amarela (Atenuada) 5 Doses, Manter."

Nesi aliyevalia mavazi ya buluu, anadunga mtoto chanjo. Aliyeshikiliwa na mwanamke aliyevalia jaketi la black na barakoa.

Chupa nyeupe yenye seal ina maandishi mekundu na meusi kama inavyosomwa, Zephania Life Herbal Clinic Detox.